Bango la kliniki ya dawa za miti shamba Maasai Herbal linalouza dawa asili. Kuna tikitiki maji, kunde, nafaka nyeupe na majani ya dawa kwenye kijiko cha udongo. Maandishi yanasema, pata tiba kwa za asili kwa asilimia mia, ndani ya nje ya Tanzania, na nambari ya simu imeandikwa. Tangazo lina kitufe cha buy now chekundu.

Muuguzi anamchanja mtoto mdogo huku mamake wamemshika. Wote wawili wamevaa barakoa za uso. Mama amevaa gauni la kijani na mtoto amevaa shati la buluu. Mazingira ni ya kliniki ya afya, ambapo huduma za chanjo za watoto zinatolewa. Kuna ramani za afya zilizopachikwa kwenye ukuta.

Mwanamke aliyevalia jaketi nyeusi na barakoa nyeusi, anaonekana akiwa amebeba mtoto mchanga aliyefunikwa na kitambaa nyeupe na pia amevalia kofia ya pinki. Huku kunaonekana kuwa na muuguzaji aliyevalia helmet na barakoa samawati na vazi kubwa la manjano. Inaonekana kuwa ni mazingira ya kiafya ambayo yapo wazi ya watoto.

Watu wamekusanyika nje ya duka dogo la kijiji, wakiwa wamevaa barakoa za uso. Mmoja wao amevaa shati jekundu na mwingine shati la manjano. Kuna meza ndogo ikiwa na vifaa au bidhaa juu yake. Mazingira ni ya kijiji, na kuna mti na udongo unaonekana. Hali hii inaonyesha shughuli za kijamii au kibiashara wakati wa kipindi cha hatari za afya ambapo barakoa za lazima.

Chupa ya dawa ya miti shamba yenye jina Ngiri Suga kwa magonjwa ya kisukari. Chupa ni nyeupe yenye lebo ya kijani na maandishi ya kizungu for hernia . Imewekwa kwenye uso mwekundu. Chupa inaonekana kuwa ya plastiki yenye kifuniko cheupe. Ni bidhaa ya dawa asili ya kiafrika kwa matibabu ya haraka.

Pale ni glovu za bluu inashikilia chupa ya chanjo ya MMR na sindano. Chupa ina lebo nyeupe yenye maandishi ya MMR vaccine na maelezo mengine ya kutibu. Sindano ina sehemu ya kijani na nyuma kuna mazingira ya manjano. Hii ni chanjo ya kuzuia magonjwa na sarua, rubella na mumps .

Mwanaume anaangalia tangazo lililowekwa juu ya nguzo ya umeme. Tangazo hilo linamtangaza Dr . Chikonko anayejidai kusaidia watu kuvuta wapenzi, kuboresha biashara na masuala ya nyota. Hili ni moja wapo ya matangazo ya mitaani yanayopatikana kwa wingi mjini hususan kwenye nguzo au ukuta na huwa na nambari za simu za kuwasiliana.

Vitu vinavyohusiana na tiba za kienyeji, au mtindo wa jadi wa kuombea. Kinywaji kilichomo kwenye chupa, ni aina ya dawa au mchanganyiko wa mimea, au kinywaji kinachotumika kwa madhumuni ya tiba au kwa sababu nguvu za kiroho. Vitu vingine vimepangwa na shanga, na vinaweza kuwa ni viombo vya hifadhi vya roho. Viombo ni vya maombi, au vitu vinavyotumika katika ibada ya jadi.

Mama amevaa shagi la blue na barakoa ya manjano anaoga mikono katika kituo cha maji cha Unicef . Mtoto mdogo amesimama akimatazama. Kituo hiki cha maji kimeundwa ili kuwasaidia watu wa jamii kuosha mikono kwa ajili ya kuzuia magonjwa.

Muuguzi amevaa glavu za kijani akishika chupa ya chanjo na sindano. Chupa ina maelezo ya dawa na sindano imewekwa dawa tayari kwa kutolewa. Hii ni mazingira ya kimatibabu ya kutayarisha chanjo au dawa ya sindano.

Boksi la dawa la Azomax five hundred linaonyesha vidonge vya Azythromicin. Ni dawa za kikingozi zenye vidonge sita zilizofunikwa kwa tabaka. Sanduku limeandikwa ka lugha za Kiingereza na Kiarabu na lina alama ya kampuni ya OBS. Hii ni dawa inayotumika kutibu maambukizi mbalimbali.

Kifurushi ya chanjo cha MMR measles, mumps, rubella kutoka Serum Institute. Chanjo hii inaitwa Tresivac PFS na ni ya kipimo cha 0.5 ml kwa kiwango kimoja. Imeandikwa live na freeze dried kuonyesha ni chanjo hai iliyokaushwa kwa baridi. Rangi za kifurushi ni nyeupe, bluu na nyekundu.

Daktari amevaa shati la bluu anamtibu mtoto mchanga aliyebebwa na mama yake , kliniki imejaa wagonjwa wengine wanaosubiri huduma za matibabu ,mama huyo amevaa shati ya samawati akiwa na mtoto wake mkononi , mazingira ya hospitali yanaonyesha huduma za afya ya jamii.

Daktari wa meno amevaa mavazi meupe na barakoa ya manjano akimtibu mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kiti ya bluu na amevaa barakoa ya bluu. Mazingira ni ya chumba ya matibabu ni meupe na safi. Daktari anatumia vifaa vya meno kumtibu mgonjwa kwa uangalifu.

Muuguzi amevaa hijabi yenye maua na barakoa ya zambarau, akimtunza mtoto mchanga katika chumba cha hospitali. Amevaa uniformu ya buluu na anaonyesha upendo wakati wa kum hudumia mtoto. Nyuma yake kuna uaguzi mwingine na wagonjwa wengine, kitandani. Chumba kina vifaa vya hospitali televisheni iliyowashwa, mazingira yanaonyesha utunzaji wa afya wa hali ya juu.

Kituo cha afya ya mazingira wazi, mwanamke ameketi amebeba mtoto, kisha kuna wanawake wawili waliosimama kando yao, wamevalia sare za mauguzaji za rangi ya manjano. Kuna meza ambayo imetandikwa kitambaa nyeupe, kisha kuna muuguzi mmoja anaonekana akishughulikia mtoto mchanga aliyesimama kwa kumuekea dawa mdomoni.

Watu wengi wamevaa barakoa wakisubiri katika foleni nje ya jengo. Wanaketi na kusimama kando ya meza za mbao. Mwanamke mmoja aliyevaa sweater ya rangi nyeupe na madoa nyeusi amesimama akishikilia begi. Kuna umbali kati yao kama vile wanatumia kanuni za kijamii. Mazingira yanaonekana kuwa ya kihospitali au kituo cha huduma za umma.

Kubwa la ufinyanzi limewekwa juu ya chupa la bluu na limefungwa kwa kamba nyeupe. Kuna mikufu ya shanga nyekundu na nyeusi iliyovaliwa kwenye buyu. Pembeni kuna vyombo vingine vya plastiki za rangi nyekundu. Mazingira ni ya jikoni la kawaida.

Dawa za namna tatu zilizopangwa pamoja, kuna Supramax tablet za nyekundu zilizo kwenye chupa na sanduku lake, Aflamox vidonge viupe na antibiotiki vilivyopangwa nje ya pakiti zao za kijani, na Renox pakiti ya blue . Nyenzo hizi ni za matibabu na zimeandaliwa vizuri kwa picha ya uuzaji.

Muuguzi mwenye sare nyeupe anampa mtoto chanjo. Mama wa mtoto, amemshika mtoto wakati wa matibabu. Watu wengi wamekusanyika katika kampeni ya afya ya uma. Mazingira yanaonyesha sherehe za huduma za kijamii zenye rangi ya kupendeza na watu wengi.

Chupa ya dawa za lishe za Nature Med, zenye iron na vitamin C . Ni vidonge sitini vya kutafuna vya ladha ya matunda, vyenye miligramu kumi na nane za chuma. Dawa hizi zinasaidia kuongeza damu na kusaidia mmemenyeko wa chumvi mwilini. Chupa ina kifuniko cha manjano na alama ya pharmasist recommended .

Daktari amevalia shati nyeupe na barakoa akimchunguza mgonjwa, mgonjwa ni mwanamke ameketi mbele ya kifaa cha uchunguzi wa macho. Mazingira ni ya kliniki ya kisasa yenye vifaa vya kihospitali daktari anaangaza macho ya mgonjwa kwa maakini.

Muuguzi anamchanja mtoto mdogo huku mama akiwa amemshika. Mama amevaa jacket nyeusi na muuguzi amevaa sare ya blue .Mtoto amevaa gauni la manjano. Mazingira ni ya kliniki ya watoto ambapo huduma za chanjo zinatolewa. Kuna vifaa vya kidaktari na madawa kwenye rafu za nyuma.

Muuguzi anaonekana akiwa na furaha, amevalia barakoa ya samawati na vazi ya kijani na miwani amembeba mtoto mchanga aliyefunikwa na kitambaa cha samawati na amevalia kofia ya pinki. Nyuma inaonekana mazingira ya kituo cha afya au kliniki.

Daktari wa meno anamtibu mgonjwa akiwa amevaa barakoa nyeupe na miwani ya ukubwa. Amevaa glavu za bluu na akitumia kifaa cha mwanga chenye rangi ya machungwa. Mgonjwa amelala chali akiwa amevaa miwani ya kuzuia mwanga wakati wa matibabu ya meno.

Madaktari wawili wa meno wanamtibu mgonjwa katika kliniki ya Dent mind. Wote wamevaa barakoa za uso na glavu za kinga. Mgonjwa amelala chini na ana miwani ya kinga. Daktari mmoja anashika kifaa cha matibabu wakati mwingine anasaidia. Mazingira ni safi ya hospitali.

Watoto wawili wanachota maji kutoka kwa mfereji chandani ya shimo la ardhi. Mvulana mmoja anavaa shati jekundu na msichana anavalia shati la buluu. Wameketi karibu na shimo lenye maji chafu. Kuna vidumu vya kuchota maji. Mazingira ni ya kijiji na ardhi ni ya mchanga. Hali inaonyesha uhitaji wa maji safi katika eneo hilo.

Chanjo za MMR, measles, mumps, rubella za kampuni ya mark zinazo shikiliwa mkononi. Kuna chupa nne za chanjo zenye vifuniko vya buluu. Sanduku ya nyeupe imeandikwa one time single dose 0.5 ml viols na jina MMR-2. Chanjo hizi ni za kuzuia magonjwa ya surua mumps na rubella. Kila chupa ina kipimo cha dozi moja ya 0.5ML.

Mafuriko makubwa yamegharimu eneo kubwa la mji. Maji yamefunika nyumba, barabara na mazingira yote. Miti michache inaonekana juu ya maji, kutoka anga, eneo lote linaonekana kama ziwa kubwa la maji ya kahawia. Hali hii inaonyesha madhara makubwa ya mafuriko kwa wakaazi na mali zao. Mazingira yamebadilika kabisa kutokana na mvua nyingi.

Kundi la wafanyikazi wa afya wakiwa na mavazi ya kijani na bluu wakisimama nje ya jengo. Wengine wamevaa kofia za kijani na nyeupe. Wanaheshimu alama za ushindi kwa vidole vyao. Mazingira ni ya nje na kuna mti mkubwa nyuma yao. Hali ya hewa ni nzuri na jua linang'aa

Daktari watatu wamevaa mavazi ya upasuaji na barakoa, wakifanya upasuaji wa ndani, mmoja ana kofia ya bluu yenye maandishi, wanafanya kazi kwa makini juu ya mgonjwa aliyelala juu ya kitanda ya wagonjwa ya upasuaji katika chumba cha upasuaji chenye mwanga mkali.

Wanawake wawili waliovalia makoti nyeupe na barakoa, mmoja aliyebalia barakoa ya samawati na mwingine aliyebalia barakoa ya rangi nyeusi. Mmoja pia akiwa amebeba buggy mgongoni. Kisha nyuma yao kunaonekana afisa aliyebalia barakoa kofia nyeusi na nguo za maafisa wa Kenya. Inaonekana wakinawa mikono yao.

Chupa ya dawa ya kahawia imemwagika na vidonge vya nyekundu vimejaa mezani. Kando yake kuna kifuniko, kidogo cha dhahabu, chenye kidonge kimoja. Pia kuna kipimo cheupe cha dawa kilichowekwa karibu. Meza ni ya mbao na za asili na mazingira yanaonekana ya nyumbani au dukani la dawa.

Mwanaume mwenye shati nyeupe anahudumiwa na mfanyikazi mmoja aliyevaa jaketi la kijani kibichi. Nyuma yao kuna foleni ndefu ya watu wameketi na wengine wakiwa wamesimama. Tukio hili linaonekana kuwa ni sherehe au tukio rasmi, ambapo watu wamepanga foleni kusubiri huduma zao.

Vichupa vya glasi vyenye mifuko vya chuma vilivyo na unga wa rangi ya kahawia. Vichupa vingi vimepangwa pamoja juu ya uso wa rangi ya kijivu. Kila chombo kina kifuniko cha fedha na kimejaa kwa unga ya laini wa rangi ya dhahabu au kahawia. Vichupa vimeundwa kwa njia ya kawaida na kuhifadhiwa.

Chupa ya glasi yenye kifuniko cha bluu imeindikwa one single dose zero point five mg, measles, mumps, rubella virus MMR two . Inaonekana kuwa ni vaccine ya kutibu magonjwa hayo yaliyotajwa.

Kavu la mwituni, mti mmoja pekee unaonekana ukiwa umesimama, unaonekana umechanganyikiwa katika ardhi yenye mawe mengi na miale ya jua kali. Hali hii inaashiria mazingira yenye ukame, ukosefu wa maji na ardhi yenye changamoto za kilimo au maisha ya mimea na wanyama.

Mwanaume amevaa shati la manjano na bluu amesimama karibu na choo cha nje. Jengo hili limejengwa kwa saruji na mlango wa chuma. Mazingira ni ya vijijini na kuna mimea na miti karibu. Muundo huu ni rahisi lakini muhimu kwa afya ya jamii.

Mazingira ya uchawi au tabiri yamepangwa chini, kuna nguo nyeusi na nyekundu zilizotandazwa, sahani zenye vitu mbalimbali vya jadi, chupa iliyo na dawa ya kienyeji na viatu vilivyoonekana vikiwa vimevaliwa pembeni. Pia kuna mayai na vifaa vingine vya kienyeji vilivyopangwa kwa ajili ya ibaada za kitamaduni.

Wafanyikazi wa usafi wamevaa suti za kijani na nyeusi wakisafisha mazingira yaliyojaa takataka. Moja anasimama kwenye rundo la takataka huku mwingine akiwa na jembe. Nyuma yao kunaonekana nyumba za kijiji na mitaa yenye uchafu mkuu unaohitaji usafishaji.

Wafu wengi wamekusanyika katika chumba cha hospitali kumtembelea mgonjwa. Kuna viongozi na wanawake waliovaa mavazi ya rangi mbalimbali ya kitamaduni. Mgonjwa amevaa kitenge cha kidani na nyeupe. Mazingira ni ya kimatibabu na kuna kuna vifaa vya hospitali karibu na kitanda.

Muuguzi akichukua au kuandaa mwili ulioko umefunikwa kwa zulia zuri kwenye kitanda cha wagonjwa hospitalini. Mazingira ni sehemu ya huduma za afya, labda wakiwa wanaandaa mwili kwa ajili ya usindikishaji wa matibabu zaidi.

Daktari wa macho anachunguza mgonjwa kwa kutumia kifaa cha uchunguzi wa macho. Mgonjwa ameketi mbele ya kifaa hiki cha kidaktari. Chumba kina ukuta wa blue na viti vya daktari. Mazingira ni ya kliniki ya macho ambapo huduma za afya za macho zinatolewa kwa wagonjwa.

Mtu mwenye suti ya blue anafunza wengine jinsi ya kuosha choo, kwenye mfano wa choo. Wanaume na wanawke wengine wamesimama nyuma yake huku wakiangalia jinsi anavyoosha choo. Shughuli hii ya usafi, tukio hili linaonekana kuwa ni sherehe au hafla ya kijamii ambapo usafi wa mikono ni muhimu, na kuosha choo.

Vifaa vya chanjo vya MMR vikiwemo chupa ya chanjo, sanduku la kijani chenye maandishi ya measles, mumps and rubela virus vaccine live na karatasi za maelezo. Karatasi ina kichwa cha MMR vaccine what you need to know na maswali kuhusu kwa nini kupata chanjo. Kuna lebo ya buluu kwenye chupa na tarehe za uzazi.

Mchoro unaonyesha chupa ya dawa ya Truecan capsules na vidonge vidogo vimekunja vyekundu . Chupa ni ya kijani na nyeupe ikiwa na maelezo ya dawa. Vidonge vimesambaa karibu na chupa kwenye uso wake wa kijani. Truecan ni dawa ya kutibu magonjwa ya tumbo na utombo.

Mwanamke aliyevalia blausi lenye rangi mbalimbali, kisha kuna muuguzi aliyevalia barakoa ya samawati na glavu na nguo nyeupe. Anaonekana akimdunga mtoto huyu sindano ambayo inawezakua ni chanjo ya watoto. Nyuma ya mazingira kuna wanawake wengi waliobeba watoto. Mazingira haya yanaweza kuwa hospitalini au kliniki ya watoto na mama zao.

Daktari anamtibu mgonjwa wa kike katika kliniki. Daktari amevaa shati jeupe na barakoa ya uso. Anamchunguza mgonjwa aliyeketi. Mwanamke ana nywele za braids na ana nguo yenye maua. Nyuma yao kuna wafanyikazi wengine wa hospitali. Mazingira ya kliniki ya ndani na hali inaonyesha utaalamu wa kimatibabu.

Ndani ya gari la wagonjwa la haraka lenye rangi ya chungwa na nyeupe. Kuna kitanda cha mgonjwa, kiti cha msaidizi na vifaa vya matibabu vilivyopangwa kwenye rafu, taa za mzunguko na vipimo vya shinikizo vimeundwa vizuri. Mazingira ni safi ya kitaalamu kwa huduma za dharura za kiafya.

Mzee amevaa koti nyeupe na kofia nyeupe akiangalia ndani ya sanduku dogo la kahawia, ameshikilia kitu kama ramani mkononi, karibu naye kuna kiti nyeupe. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya nyumba na kuna vitu vingine vya kale vilivyopangwa karibu nao.

Mtu anauza bidhaa za ufundi wa jadi sokoni, kuna vifaa vingine vya udongo vilivyopangwa kwenye meza, muuzaji amevaa nguo nyeupe na kuna kivuli cha mti juu yao, mazingira ni ya soko la nje ambapo sanaa za jadi na vifaa vya nyumba vinauzwa.

Mkulima amevaa nguo za kinga za manjano akinyunyuzia mimea dawa za wadudu katika shamba. Anabeba sprayer ya mgongoni na kuvaa barakoa kamili ya usalama. Mazao yamepandwa, safu safu katika ardhi ya kahawia. Mti mkubwa unaonekana pembeni ya shamba hilo la kilimo.

Kijana amevaa shati ya bluu na suruali ya mistari amesimama katika eneo ya majengo yaliyobomoka. Majengo mengi yameharibiwa na kokote zimeenea kote. Anga ni la bluu na mawingu meupe. Mazingira yanaonyesha uharibifu mkubwa wa miundo mbinu na majengo yaliyoanguka katika mji.

Kifurushi cha dawa ya Forelax B twelve zenye chuma. Azidi ya folic na vitamini B twelve . Pakiti nyekunde na nyeupe ina kapsuli thelathini za kutoa polepole. Dawa hizi zinasaidia kuongeza chembe nyekundu za damu na haemoglobini . Imeandikwa kwamba zinasaidia kupunguza uchovu na udhaifu wa mwili.

Chupa a dawa ya Budaton ya Tenzi dume kupanuka iliyowekwa mizani. Chupa nyeupe na kifuniko cha plastiki na lebo yenye michoro ya tezi. Imeandikwa dawa ya tezi dume kupanuka na a hundred percent natural . Nyuma yake, kunaonekana kadi ya M-Pesa yenye QR code kwenye meza ya kahawia.

Mfumo wa chanjo dhidi ya surua, mumps na rubella, MMR unaonyeshwa. Kuna sindano moja ikishikwa na mkono, sanduku la chanjo lenye maelezo ya dose kumi na chupa tatu za chanjo zilizo kwenye meza. Hii ni chanjo muhimu ya watoto.

Kundi la watu wamevaa mavazi ya kazi ya bluu na kofia ya kinga wakifanya kazi za ujenzi. Wanabeba vifaa vya ujenzi na kufanya shughuli za mradi wa ujenzi. Mazingira ya kijiji yanaonekana na majengo ya kawaida. Timu inafanya kazi pamoja kwa lengo la kujenga au kukarabati.

Mtu anashikilia chupa mbili za dawa mkononi mwake, chupa moja ni nyekundu na nyeupe, nyingine ni nyeupe kabisa. Kuna vipande vya karatasi na maelezo vya dawa vikionyeshwa. Mazingira yanaonyesha kama ni mahali pa nyumbani au kliniki. Dawa hizi zinaonekana ni za matumizi ya kibinafsi.

Chuma ya chanjo ya MMR, measles, rubella, mumps , iko mezani pamoja na sindano na vifaa vingine vya kidaktari. Kifulizo kina kichwa cha kijani na kimeandikwa jina la chanjo. Nyuma kuna virusi vya dawa na vifaa vya kliniki. Mazingira ni ya hospitali au kliniki ambapo chanjo zinatolewa.

Maji yamejaa barabarani na magari yamekwama kutokana na mvua kubwa. Foleni ni kubwa na magari hayawezi kusonga. Mfumo wa maji taka hauna ufanisi na hali hii inaleta usumbufu kwa madereva na abiria.

Daktari mzee amevaa barakoa ya bluu akishika chupa ya dawa au chanjo. Amevaa koti jeupe la daktari na kuna watu wengine nyuma yake. Anaangalia kwa makini kile anachoshika mkononi. Mazingira ni ya hospitali au kituo cha afya ambapo huduma za matibabu zinaendelea. Hali ya mazingira ni ya utaalamu wa kimatibabu.

Wafanyikazi wa hospitali wawili wamevaa barakoa za uso na kofia za upasuaji wakimtunza mgonjwa aliyekuwa ICU . Mmoja amevaa shati la kahawia na mwingine uniform ya pinki. Mgonjwa yuko kwenye mashine ya kupumua na vifaa vingine vya utunzaji mkuu. Mazingira ni ya chumba cha utunzaji wa haraka cha hospitali chenye vifaa vya hali ya juu vya matibabu.

Chupa tatu za virutubisho vya vitamin D3 zimepangwa kwenye mandhari ya kijani. Chupa ya kwanza ni ya kahawia ya Mind body cream, ya pili ni nyeupe ya Pure encapsulations na ya tatu ni ya Now food zenye lebo ya machungwa. Zote zinaonyesha vipimo tofauti vya vitamin D3 .

Daktari anamtibu mgonjwa aliyelala katika kitanda cha wagonjwa. Mgonjwa amevaa shati la mistari ya kijivu na kijani, na barakoa ya samawati. Huku daktari akiwa amevaa nguo nyeupe. Matibabu yanafanyika ndani ya chumba chenye ukuta wa njano wakati daktari akishika mguu wa mgonjwa.

Jengo ndogo la mapumba na paa la chuma limejengwa kwenye ardhi nyekundu. Kuna miti na mimea karibu nalo. Jengo hili lina mlango mmoja na limeundwa kwa saruji. Mazingira ni ya kijiji mahali pa kimashambani penye mazingira ya asili na anga lenye mawingu.

Wanawake wawili wakichota maji kutoka kwa tapu ya ndoo ya bluu. Mmoja amevaa shati la bluu na kujifunga kitambaa nyeupe. Mwingine amevaa shati jeupe. Wanatumia kidumu ya plastiki ya manjano kuchota maji. Mazingira ni ya kijani na kuna nyasi karibu nao. Wanashirikiana katika kazi ya kupata maji.

Vifaa vya chanjo vinapangwa juu ya uso wa bluu. Kuna chupa mbili za dawa yenye vifuniko vya fedha. Moja imeandikwa yellow fever vaccination . Sindano ya kijani kibani iko karibu na vifaa vingine vya matibabu. Nyuma kuna chupa nyeupe ya dawa na barakoa za kizuizi. Mazingira ni safi ya hospitali.

Madaktari wawili wanamtibu mgonjwa katika chumba cha matibabu ya meno. Daktari mmoja anavaa nguo nyeupe na mwingine anavaa nguo za bluu. Wote wamevaa barakoa za uso na glavu za bluu. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha matibabu, kuna mwanga mkuu wa upasuaji na vifaa vya kisasa vya meno. Mazingira ni safi na ya kihospitali.

Mzee amekanyaga chini akitembea katika barabara iliyojaa maji ya mvua. Kuna magari mengi yamekwama katika mafuriko haya. Watu wengine wanatembea kando ya barabara wakijaribu kupita. Kuna gari la wagonjwa ambulance lenye taa za bluu na nyekundu. Mazingira yanaonyesha msimu wa mvua mkali uliosabibishia matatizo ya usafiri.

Wafanyakazi wawili wamevaa barakoa za uso na kofia za upasuaji wakimtunza mgonjwa aliye katika i c u. Mmoja amevalia shati ya kahawia na mwingine unifomu ya pinki. Mgonjwa yuko kwenye mashine ya kupumua na vifaa vingine vya utunzaji mkuu. Mazingira ni ya chumba cha utunzaji wa haraka wa hospitali chenye ya juu ya matibabu.

Mfanyi kazi wa afya kutoka WHO akimpatia mtoto chanjo ya mdomo. Amevaa kofia na jaketi yenye nembo la WHO. Mama amemshika mtoto wake wakati daktari anampatia dawa ya mdomo. Mama amevalia kofia ya manjano kichwani. Mazingira ni ya kampeni au kupambana na magonjwa kama polio au kipindupindu.

Mwanamke mwenye gauni la bluu anamtibu mwanamke aliyejilaza chini kwenye mkeka. Watu wengine wameketi karibu wakimwangalia. Mazingira ni nje chini ya mti na kuna kijani kibichi kote. Matibabu haya yanaonekana ni ya kijadi au ya kimila katika mazingira ya kijiji.

Mwanaume aliyevalia vesti la bluu na mtoto aliyevalia vazi nyekundu wanaonekana wakivuka maji mengi ambayo ni mafuriko yaliyosababishwa na mvua mingi. Kisha kuna mtoto mmoja aliyesimama na mbuzi. Inaonekana kuwa anajikinga mvua katika jengo lililosimama hapo. Kisha mbele kuna watu wengi wanaonekana pia waking'ang'ana kuvuka maji hayo mengi.

Daktari wa meno amevaa mavazi ya kijani kibichi na barakoa akifanya kazi kwenye kliniki ya meno. Kiti cha mgonjwa cha kijani na vifaa vya kisasa vya meno vimeandaliwa. Ukuta ni wa kijani na kuna skrini ya computer juu ya kiti. Mazingira safi ya kliniki ya matibabu ya meno.

Daktari wa meno amevaa miwani ya kinga na unifomu ya buluu akimtibu mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno. Amevaa shati la buluu. Chumba kina ukuta wa kijani na nyeupe. Kuna vifaa vya kimatibabu vilivyopangwa karibu nao. Mazingira ni ya kliniki ya meno ambapo matibabu yanaendelea.

Mwanamke amevaa barakoa ya kinda na shati jekundu, akibeba kitu cheupe. Amevaa mkoba wa kijani kiunoni na kushika kitu cha kijani mkononi. Watu wengine wamevaa nguo nyeupe nyuma yake, wakitembea nje ya duka. Mazingira yanaonyesha ni wakati wa janga la Covid-19.

Mtu amevaa mavazi ya kujikinga akiwa anapuliza dawa ya kuua wadudu au vijidudu. Anatumia kifaa kikubwa kinachotoa moshi mwingi. Huenda ni kwa ajili ya kuua mbu au kudhibiti magonjwa. Ana glovu, barakoa na miwani kwa usalama. Anafanya kazi barabarani karibu na miti. Mazingira ni safi ya asili.

Viti viwili vilivyo ya kwa mbele ya darasa. Mwanamke mmoja amevalia barakoa ya samawati na shati jeupe, kisha kuna mwanafunzi aliyevalia barakoa na dresi ya buluu inayo kola za pink . Wanafunzi wengine wanaonekana wakiwa wameketi kwenye madawati wakimsikiliza au kumwangalia mwanafunzi aliyesimama.

Wanawake na wanaume, wakiwa wamesimama pamoja. Wamevaa mavazi ya kawaida na wanashikilia alama zilizo na maandishi. Mbele yao kuna meza yenye sodu na vitu vingine vya rangi mbalimbali. Mazingira ya nje ni ya miti yanaonekana nyuma yao wakati wa mkutano wa kijamii.

Mkamaji akifurika akiwa amebeba muundo wa kisanduku wa buluu. Amevaa jaketi ya njano ya kinga dhidi ya mvua na anapita katika maeneo yaliyofurika na maji. Mazingira haya yanaonyesha changamoto ya kuwasili mahali wakati wa mvua kubwa. Hali hii ni ya kawaida katika maeneo yanayopata mvua nyingi.

Dawa ya Feosol ya kuongeza chuma mwilini. Chupa ina vidonge mia na ishirini vya nyeusi vya chuma chenye nguvu kubwa. Kipimo ni kimoja kwa siku na ni dawa ndogo iliyofunikwa. Hii ni dawa muhimu kwa watu wenye upungufu wa chuma au anemia . Imeandikwa original na high potency iron kwenye kufuri chekundu na cheupe.

Muuguzi anamshugulikia mtoto aliyebebwa na mama yake. Mama amevaa gauni nyeupe muuguzi amevalia koti nyeupe na kuna umati wa watu nyuma yao ambayo inaonekana mazingira ni ya kliniki au hospitali ambayo ni ya afya ya watoto na mama.

Jengo kubwa limeanguka na kuacha magofu makubwa ya saruji na chuma. Timu ya waokoaji wanavaa kofia za manjano na sare za kijani wakichunguza uharibifu. Wafanyakazi wa kutafuta walio hai chini ya magofu. Hali hii ya msiba inahitaji msaada wa haraka wa kitaalamu wa uokozi na huduma za dharura.

Mfanyikazi wa afya amevaa shati jekundu anampa mgonjwa dawa aliyevaa hijabu ya kijani. Wote wamevaa barakoa za kinga dhidi ya maambukizi. Mazingira ni ya kliniki au hospitali yenye madawa mbalimbali kwenye rafu. Huu ni mfano wa huduma za afya za kimsingi zinazotolewa kwa jamii.

Hisia za kliniki zimeandaliwa kwa ajili ya kutoa chanjo za kipindupindu, mumps na rubela . Chupa ya dawa za chanjo zimewekwa kwenye meza ya kijani pamoja na sindano. Vifaa vingine vya utabiri kando ya chanjo na kumbukumbu ya chanjo vinaonekana ikiwa tayari kwa matumizi. Mazingira haya ni hospitali au kituo cha afya.

Mgonjwa anapokea matibabu ya meno katika kliniki ya afya ya meno, daktari wa meno amevaa glavu za bluu na anamtibu mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha matibabu. Kifaa cha miwani ya bluu kimevaliwa na mgonjwa wa usalama wakati wa matibabu. Mazingira ni ya kliniki ya kisasa ya huduma za afya ya meno.

Mfanyikazi wa duka la dawa anachukua dawa kutoka kwenye rafu. Amevaa shati jeupe na anatabasamu wakati wa kufanya kazi yake. Nyuma yake kuna bango kuhusu Hepatitis na madawa za Malaria. Rafu imejaa madawa mbalimbali ya rangi za manjano na nyekundu. Huyu ni mtaaluma wa dawa anayehudumia jamii.

Daktari amevalia nguo za blue .Anamwangalia mtoto aliyefunikwa na kitambaa nyeupe, kisha mama yake anaonekana akiwa hapo kando akitabasamu. Amevalia gauni lenye rangi ya aina mbalimbali. Mtoto amelazwa kwenye kitanda cha kijani. Nyumba mazingira yaonekana kuwa ya hospitalini au kliniki.

Lori la exhauster lenye rangi nyeupe na nyekundu limesimama kando ya barabara. Watu wachache wamesimama karibu na hilo gari chini ya anga la bluu lenye mawingu machache. Mti mkubwa unaonekana upande wa kulia wa lori. Mazingira ni ya vijijini ambapo huduma za maji huletwa kwa jamii kupitia malori kama haya.

Mnara wa maji unaojengwa na wafanyakazi walioko juu ya muundo wa chuma. Watu wawili wanavaa jaketi za kijani na usalama wakifanya kazi kwenye jukwaa la juu. Muundo una tanki kubwa la maji na ngazi ya kupanda. Mazingira yanazungukwa na miti na waya za umeme. Huu ni mradi wa maendeleo ya maji kwa jamii.

Watoto wawili wanaosha mikono yao kwenye kifaa cha maji chenye rangi nyekundu. Mmoja amevaa gauni la rangi za mbalimbali na mwingine amevaa nguo nyeupe. Jengo la shule au hospitali linaonekana nyuma yao lenye maandishi mengi. Hii ni sehemu ya mazingira ya afya ambapo kunawa mikono ni muhimu kwa kuzuia magonjwa.

Choo cha umma kilichojengwa kwa mawe na rangi za kijani na manjano. Jengo lina alama ya public toilet na kuna mtu anayeingia ndani. Mazingira ni ya kijani yenye miti na nyasi. Nyuma kunaonekana majengo ya jiji. Hiki ni mradi wa maendeleo ya jamii inayolenga kuboresha mazingira ya usafi wa umma.

Familia ya wakimbizi wamejificha chini ya hema la plastiki wakati wa mvua kubwa. Maji ya mafuriko yamejaa eneo lote na watu wamevaa nguo za rangi mbalimbali. Watoto na wazee wamekusanyika pamoja chini ya kifunga. Angani limejaa mawingu makuu na mazingira ni magumu. Hali ya dharura ya kibinadamu.

Ajali mbaya ya barabara imetokea ikihusisha lori kubwa na gari jingine. Watu wengi wamekusanyika eneo la tukio wakijaribu kusaidia .Magari yameharibiwa vibaya na baadhi ya vipande vya gari vimetawanyika eneo hilo. Timu za uokoaji na watu wa kawaida wanashikiriki katika juhudi za kutoa msaada kwa walioathirika kwa ajali hii kali.